Mtoto mchanga aliyelazwa kwenye meza hiyo na madaktari hao wenye nguo za kijani na barakoa nyusoni, wanamtazama ishara kuwa anahudumiwa na mchwa huyu aliyemshika. Mandhari haya yakieleza zaidi kuwa wako hospitalini.

Madaktari ambao wamejikinga vilivyo kutoka kichwani na barakoa kwenye nyuso zao na sare hiyo maalum ya rangi ya samawati na kuna mja ambaye ametandazwa kwenye kifaa hicho, ishara ya kuwa anafanyiwa upasuaji na madaktari hao, kuonyesha wanajali afya na binadamu.

Chupa ndogo ya glesi zilizosiliwa na moja ina karatasi iliyonukuliwa "Chanjo ya Yellow Fever " na sindano refu mbele yake. Nyuma, kuna chupa nyeupe. Maandhari haya yameeleza zaidi kuwa wanashughulikia maswala ya afya.

Mama mwenye nguo la waridi na kitambaa kichwani amembeba mtoto mchanga na ameketi kwenye kitanda hicho na kuna vifaa mbali mbali vinavyo ashiria wako hospitalini na juu yao kuna neti.

Mkono wa mja huyo ambao umebeba chupa hiyo ya dawa ya motrini na umefunuliwa na mkono wake mwingine chini ya chupa hiyo na tembe moja ya rangi ya chuungwa. Ishara kuwa ana shughulikia afya yake ipasavyo.

Majumba kadhaa wa kadhaa aina ya mawe na mabati na vibanda ambavyo vimeporomoka ,na maji machafu mekundu yanapita katikati na uchafu wa aina mbalimbali ambao umesababishwa na mafuriko pamoja na maporomoko.

Mandhari haya ni ya hospitalini ambapo daktari huyo ameweka kifaa hicho maskioni hili aweze kuskiza mpigo wa moyo wa mtoto huyo mchanga aliye wekwa kwenye incubator kuashiria kuwa swala la kiafya la mtoto huyo linashughulikiwa ipasavyo.

Nyumba ya taili nyeupe na mlango wa kijivu, vitanda viwili kwenye nyumba hiyo na kila kitanda kina mja moja. Mwingine ameketi na kuinama na mwingine kulala. Vifaa mbalimbali vinavyo ashiria wako kwenye wodi ishara kuwa wamo hospitalini.

Mandhari haya ni ya hospitalini ambapo tunamuona mwanaume mmoja ambaye ameketi na kifaa kichwani mwake na barakoa kwenye uso wake ambaye anamwelekeza mama huyu kuhusu afya yake na kuna aina mbalimbali ya madawa mezani.

Waja watatu mbele ya nyumba hiyo ya udongo. Wawili wamevalia sare maalum na barakoa kwenye nyuso zao, ishara kuwa wanamshughulikia mwanaume huyo ambaye ameketi na kupimwa joto na kipima joto, kuonyesha wanajali masilahi ya afya.

Wanawake wazee watatu, walioketi na juu kuvalia nguo yenye madoa ya chui na wamefunga vichwa vyao tofauti na wamebeba mitishamba tofauti, na chini kuna uteo ambao wameweka dawa hizo.

Chupa ndogo yenye dawa na sindano refu na kijikaratasi kidogo ambazo ziko kwenye meza hiyo ya rangi ya samawati ishara kuwa mandhari haya ni ya hosipitalini ili kuweza kuchunga afya za watu.

Mtoto mwenye kamasi puani, ishara kuwa analia ambaye amekamatwa kichwa na mchwa huyo ambaye amevalia glovu nyeupe mkononi na mwingine amemshika mkono pia naye ana glovu mkononi na sindano ambayo anadunga mtoto huyo.

Mandhari ya hospitalini. Mja moja aliyelala na kufungua kinywa chake, anahudumiwa na daktari huyo mwenye kabuti nyeupe na glovu mikononi. Ishara kuwa, ni daktari wa meno na anashughulikia afya ya mja huyo.

Mja mmoja ambaye amejikinga kwelikweli kutoka kichwani hadi utosi wa mguu, amevalia kabuti refu la rangi ya njano na glovu mikononi, mgongoni ana kifaa ambacho anatumia kunyunyizia mimea hiyo ya kijani kuashiria ni dawa iki aweze kupata mazao bora.

Mandhari haya ni ya hospitalini ambapo maswala ya afya yanashughulikiwa, tunaona vifaa vya hospitali katika chumba hicho na kitanda cha hospitali, wagonjwa mbalimbali wenye sare maalum na barakoa kwenye nyuso zao.

Waja wengi wenye makabuti meupe ishara ya kuwa wamo hospitalini na ni madaktari, daktari mmoja ambaye ana kifaa kichwani mwake, anamweleza mama huyo ambaye ameketi kando kuhusu afya yake.

Tembe nyingi zilizo kwenye chupa hiyo ndogo, iliyoshikwa na mikono ya mja huyo. Na mwingine huko chini ambao anautandaza na tembe mbili juu yake. Mandthari haya yakiashiria, usalama wa afya unalindwa ipasavyo.

Mandhari haya ni ya hospitalini ambapo nesi huyo mwenye sare maalum ya rangi nyekundu na barakoa kwenye uso wake amebeba kifaa cha meno ya plastiki, akimwelezea mwana dada huyu aliyefinga buibui ishara kuwa daktari huyo anashugulikia swala lake la kiafya.

Mwanamke huyo aliyeinama na amevalia nguo ya kijani na kufunga kitambaa cha rangi ya waridi kichwani na ananawa mikono miwili, ambapo maji yanatoka kuashiria ni mto kuonyesha kuwa, anajali afya yake.

Ishara ya poromoko la daraja katika eneo hilo ambapo watu wengine wamesimama juu na wengine ndani ya maji hayo ambapo mmoja amebebwa mgongoni na mja huyo ili kuweza kuvushwa.

Wanawake watatu kwenye nyumba hiyo na wana vitambaa vichwani mmoja amejiekeza kwenye kiti mwingine ameketi na moja kusimama mbele yao na uso wake unao dhiirisha ana tabasamu na kitambaa ambacho ameshika mkononi ishara kuwa ametengeneza barakoa.

Arthi iliokauka na mama mmoja ambaye amebeba mtoto kwenye leso na kibuyu cha rangi ya njano mgongoni ishara kuwa anatafta maji na kuna ukame katika eneo hilo.

Mja huyu aliye keti chini na kutazama mkono wake ambapo daktari huyo mwenye kabuti nyeupe na sindano mkononi anaipanguza iliamdunge mja huyo ishara kuwa maswala ya afya yanashugulikiwa ipasavyo.

Mwanamke mmoja, ambaye amebeba mtoto mchanga, ishara ya kuwa amezaliwa. Ndani ya chumba hicho, kuna mashini mbalimbali ambazo zinaashiria kuwa, mandhari hayo ni ya hospitalini.

Mkono wa mja huyo uliyovvalia glovu na kubeba chupa ya glesi yenye dawa yenye karatasi iliyoandikwa chanjo inayopeana na kukinga magonjwa hayo, kando yake kuna sindano refu ishara kuwa wanashughulikia maswala ya afya.

Chombo maalum chenye rangi ya samawati ambacho kina bidhaa mbalimbali ndani kuna aina ya miutungi ambayo imefunikwa spesheli na bidhaa zingine zipo kwenye karatasi ambapo dawa hizi zinasaidia kuwasaidia wagonjwa

Mikono iliyovalia glovu na ina kifaa mkononi ambacho inatumia kwenye mja huyo alitefungua kinywa wazi ishara kuwa meno yake yanashugulikiwa na anahudumiwa, swala lake la afya likishugulikiwa ipasavyo.

Dawa za kienyeji zilizopangwa kwenye shelfu hio na zingine kwenye chupa zilizofunikwa na ubao huo mweupe ulioandikwa magonjwa mbalimbali, ambazo dawa hizo zinatibu, mandhari haya yakiashiria, kuna usalama wa afya.

Pakiti ya dawa yenye rangi ya waridi na nyeupe, ambayo ina tembe sitini ndani, na imeagizwa na daktari, na ina maelekezo kuhusu umuhimu wake katika afya ya binadamu.

Mandhari haya ni hospitalini, ambapo mja huyo ameweka uso wake kwenye kifaa hicho, ambacho daktari huyo mwenye barakoa kwenye uso wake anaangalia, ishara kuwa ni daktari wa wa macho na anamhudumia mwanamke huyo kuonyesha, anashughulikia suala lake la kiafya.

Mporomoko wa ghorofa hiyo ambapo watu wamejaa na kusimama juu. Wengine wakiangalia ndani, ishara kuwa wanasaidia walionusurika na wengine wenye sare maalum wanafanya kazi yao.

Ardhi iliyokauka na yenye vumbi, nyasi iliyokauka na nyumba ndogo za mabati, na waja hao ambao wamesimama mbalimbali, wanatumia leg warmer kubeba mitungi yao yenye maji.

Mandhari haya yanaonyesha ishara ya kuwa hospitalini ambapo madaktari hao wamejikinga kwelikweli, na barakoa kwenye nyuso zao na glovu mikononi. Meza ndogo ambayo ina vifaa vya hospitali na wagonjwa ambao wameketi kwenye viti hivyo vya mbao.

Arthi iliyokauka na mwanamke mmoja ambaye amesimama, nyuma yake kuna mitungi ya rangi tofauti, iliyopangwa kwenye foleni, ishara ya kuwa inatumika kubeba maji, na nyuma kuna miti yenye matawi machache.

Chupa zenye glesi ambazo zimesiliwa vizuri na humo kando zina karatasi nyeupe ambayo imeandikwa jina chanjo. Mnamo sindano pia kwenye meza iyo na karatasi ya rangi ya njano. Humo kando, mna chupa zingine zenye vifuniko za rangi ya samawati na rangi ya chungwa.

Mporomoko wa daraja hilo, ambapo watu wamesimama juu na kuangalia mafuriko ambayo yamesababisha miti kuanguka kwenye mto huo wenye maji machafu na mekundu na kuhatarisha usalama wa afya.

Wanaume watatu wamesimama na wamevaa barakoa kwenye nyuso zao, nyuma yao kuna visanduku vidogo na vingi ambavyo vimepangwa kwa umakini vina ashiria kubeba bidhaa ambazo zinahusikana na usalama wa afya na kuna chuma ambacho kina rangi ya mbao ambapo kimeandikwa UNICEF.

Wanawake wawili walioketi na kuvalia kabuti nyeupe na barakoa kwenye nyuso zao. Mmoja anayeshona barakoa hizo zilizo kando yake akitumia cherehani yenye rangi nyeupe. Mandhari haya yakiashiria kupitia barakoa hizo usalama wa afya unalindwa.

Mwanamke mmoja, ambaye ameketi kwenye kiti cha mbao na amekuja uso wake, ishara ya kuwa anapewa chanjo na mwanaume huyo mwenye kabuti nyeupe na barakoa usoni na mazingira yanaonyesha, wako katika boma.

Ardhi iliyokauka na ina mawe mengi yenye maumbo tofauti, mti uliokauka katikati barafi iliyokauka na mawingu ya samawati na nyeupe ishara ya mwonekano wa jua katika eneo hilo.

Poromoko la daraja hilo, ambalo lina matope mengi na chini kumejaa maji machafu. Kuonyesha ishara ya kuwa, mvua nyingi imenyesha kwenye eneo hilo na waja wengi wamefurika kuangalia.

Mwanamke mjamzito ambaye ameketi kwenye kiti cha chuma na kina koshoni miguu yake amenyoosha mbele na uso wake unaonyesha yuko katika maumivu na anasaidiwa na mkunga huyo ambaye ameinama na kuvalia glovu mikononi na barakoa usoni kuashiria afya ya mama huyo mjamzito.

Waja mbalimbali ambao wamesimama wengine wakiwa na mavazi rasmi , askari mmoja mwenye sare maalum na mama aliyeketi na kumpakata mtoto mdogo ambaye anayepewa polio na mwanaume aliyevalia kofia nyeusi.

Mja mmoja mwenye kabuti jeupe na kifaa mkononi ambapo ananyunyuzia mmea hio ya kijani dawa ishara kuwa iko shambani na anajali afya ya mimea hiyo ili aweze kupata mazao bora.

Manthari haya ni ya hospitalini ambapo kuna vifaa vya hospitalini kwenye chupa hicho ambapo madaktari hao wawili wenye glofu mikononi na barakoa kwenye nyuso zao ,wanamhudumia mcha huyo aliyelazwa kwenye kitanda hicho na kufungua kinywa chake ishara kuwa wanashughulikia afya yake.

Daktari huyo mwenye kabuti nyeupe na barakoa usoni, anachukua mkononi na sindano kuonyesha anatoa dawa ili aweze kuwahudumiwa watu hao walio piga foleni Kuashiria afya yao inashughulikiwa ipasavyo.

Chupa ndogo yenye dawa na ina karatasi iliyobandikwa la kuonyesha magonjwa ambayo inatibu, na sindano refu mezani mandhari haya yanaeleza zaidi kuwa ni hospitalini, ambapo maswala ya kiafya yanashughulikiwa ipasavyo.

Mtu amefunikwa gubigubi kuonyesha ya kuwa ni maiti. Na daktari amesimama kando yake, na kipimo cha hewa shingoni mwake, na glovu mikononi. Mashini mbalimbali ambayo iko mezani na blanketi, na kiti cha kuketi ambacho kimeegezwa ukutani.

Mashua ambayo imebeba godoro, koshoni za viti zenye madoadoa ya chui, begi na vifaa zingine imesimamishwa na nyuma yake kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama na kijiti mkononi, ishara kuwa mashua hio imetumiwa kama chombo cha usafiri.

Wanawake wawili, ambao wameketi kwenye kitanda hicho na mama mmoja, ambaye anaonekana ni mjamzito na mwingine ana kitabu mkononi, ishara kuwa anamwelimisha mama huyu mjamzito kuhusu afya yake.

Mtoto mdogo aliyebebwa na mama huyo mwenye barakoa usoni, anahudumiwa na nesi huyo, aliyeshika mkono wa mtoto huyo, ishara kuwa anamndunga sindano, na mandhari haya yanaeleza kuwa, wapo hospitalini, kushughulikia maswala yao ya ki afya.

Chupa nyeupe za tembe ambapo tatu zimefunikwa na moja kufunguliwa, na vifuniko vinne ambavyo vimewekwa tembe nyeupe za duara na moja kuwekwa tembe ya rangi ya kahawia kuonyesha wanajali maswala ya kiafya.

Maantari haya ni ya hospitalini ambapo tunamwona mama huyo ambaye ameketi na kubeba mtoto mchanga ambaye anadungwa sindano na nesi kwenye mguu wake, ishara kuwa mtoto huyo anapewa chanjo.

Mwanaume mmoja wenye kifaa mkononi ambaye ameshika sikio la mama huyo ambaye ameketi, akiliangalia na ana kifaa mkononi, ishara kuwa anamuhudumia, mandhari haya ya kieleza zaidi wako hospitalini.

Ishara ya mafuriko katika eneo hilo, ambapo tunaona maji yabawafika waja hao kwenye magoti yao. Wengine wametoa viatu vyao na kuvibeba mkononi. Kando, kuna nyasi ya kijani na nyumba mbalimbali ambazo zimejengwa

Mwanaume mzee mwenye uso ambao umekunjana na barakoa kwenye uso wake anahudumiwa na daktari huyo aliyeinama na kutia pamba kwenye mkono wake ishara kuwa anadunga sindano, mandhari haya yakielezea zaidi kushughulikia afya za watu.

Mandari ya mafuliko katika eneo hilo na lina maji machafu mekundu na nyasi za kijani zinaonekana na katikati kuna barabara ndefu iliyopita mandari haya yakiashiria kusababisha magonjwa tofauti na usalama wa afya unahitajika.

Ishara ya poromoko la jumba, ambapo kuna vifaa vingi chini vya mawe, na vingine vya vyuma vya aina mbali mbali, kuna waja wenye sare maalum, ambao wamewasili kuwasaidia walio nusurika na kuwawezesha wapate usalama bora.

Madaktari wawili waliovalia sare maalum ya rangi ya zamawati na kujikinga ipasavyo, wakiwa wamevalia barakoa kwenye nyuso zao, na mja aliyelazwa anahudumiwa na daktari huyo kuashiria wako hospitalini ili kushughululikia afya za watu.

Mandhari haya ni hospitalini, ambapo msichana mdogo ameketi kwenye kitanda na mwanaume huyu mwenye kabuti nyeupe, ishara kuwa ni daktari. Amesimama na kumshika msichana huyo mkono, ishara kuwa wanawasiliana, ili aweze kushughulikia suala lake la kiafya.

Mkono mdogo ambao umeshikwa na mja mmoja mwenye kalamu mkononi ambaye anaeka alama katika kidole kidogo cha mtoto huyo kuashiria ya kwamba amepokea chanjo yake ili kukinga afya yake.

Tembe zilizofunguliwa za rangi nyekundu na mbu ulio simama ziko kwenye chupa ya rangi ya kahawia na zingine ziko mezani ishara kuwa tembe hizo zinatumika kutibu magonjwa ili kuweze kuwa na usalama wa afya.

Mama aliyevalia nguo la waridi amebeba mtoto mchanga ambaye anapewa dawa ya polio na daktari huyo aliye inama na kuvalia kabuti nyeupe ishara kuwa wapo hospitalini kushugulikia maswala yao ya kiafya.

Sajeti ya tembe ya Risperdol iliyo na miligramu nne na ina tembe sitini ndani na zilizotolewa nje zina rangi ya kijani. Maandhari haya yakiashiria kuwa kuna usalama wa afya kupitia tembe hizo.

Maji mengi na machafu katika eneo hilo kuashiria mafuriko na watu hawa wawili wamesimama kwenye maji hayo na mmoja amebeba mti mrefu, ishara kuwa wanatafuta njia ili waweze kupita. Mbele Yao kuna nyumba ya udongo.

Madaktari wawili, wenye sare maalum na barakoa kwenye nyuso zao, wanamhudumia mgonjwa huyo aliyelazwa kitandani na kufungua mdomo wake, ambapo daktari huyo anamshughulikia, ishara kuwa anajali afya yake.

Chupa iyo yenye rangi ya kahawia na ina maandishi nje ya dawa iyo yenye miligramu ishirini na tano na faida inazoleta katika mwili na ina tembe tisini ndani, manthari haya yakiashiria kuwa maswala ya afya yanashugulikiwa.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama na sanduku ndogo mkononi ishara ya kuwa anauza barakoa na amevalia moja usoni na amevalia glavu mkononi, nje ya jumba hicho kina wapita njia Ishara huu ni ya usalama wa afya.

Ishara ya mafuriko, kwenye jengo hilo, lenye rangi ya samawati, ambapo pana wanawake wawili, ambao wameinama na karai mikononi wakichota maji hayo, na kuyamwaga nje.

Waja wengi ambao wamemzingira mama huyo ambaye amekiti kwenye kitanda hicho na kumbeba mtoto mdogo mkononi ambaye amemfunika gubi-gubi, ishara ya kuwa mama huyo yumo hospitalini.

Maja mbalimbali, ambao wamevalia makabuti meupe na wamejikinga kutoka kichwani hadi kwenye utosi. Migongoni mwao wameweba vifaa, ambavyo wanatumia kunyunyizia mimea hiyo dawa, ilikuikinga kutokana na marathi mbalimbali.

Kuna watu ambao wameketi chini na barakoa kwenye nyuso zao na nesi wawili mmoja ambaye amesimama na mwingine kuinama kuhudumia mama huyo ambaye anadungwa sindano ishara kuwa wako hospitalini kushughulikia afya zao.

Manthari haya ni ya shambani ,ambapo mcha huyo aliyejikinga kutoka kichwani ,amebeba kifaa mgongoni, ambacho anatumia kunyunyuzia dawa matawi hayo ,ili kuyakinga kutokana na magonjwa, na kando, kuna miti iliyopandwa na nyasi ya kijani.

Chupa ndogo nyeupe ambayo ina kodi maalum na kuandikwa tarehe kwenye karatasi hilo ambalo limezingira chupa yao na kuandikwa tembe za ngono na imeekwa juu ya meza ya rangi ya samawati na kando kuna chupa nzingine za dawa, ishara kuwa inashughulikia swala la afya.

Mandari ya afya bora chupa ambayo iko juu ya meza ya mbao, na imeandikwa jina ghudatun, dawa ya kuwezesha tezi dume kupanuka na pesenti mia moja kuwa haija tumia kemikali zozote kutengenezwa.

Mcha mmoja, mwenye tabasamu usoni, aliyesimama kwenye chumba hicho .Na kwenye ukuta kuna maandishi ya fine touch dental care , ishara kuwa wanashughulikia afya ya meno za watu, na mbele kwenye meza hiyo kuna kalatasi iliyo andikwa reception kumanisha mapokezi.

Shanga mbalimbali zilizosimamishwa kwenye miti hiyo, na chupa za rangi tofauti na upana na urefu tofauti na vifuniko vya rangi tofauti vimepangwa kwenye kibanda hicho na ubao mweuzi ulionakiliwa na choka nyeupe, na wacha wawili waliosimama mbele, na kando kuna mwavuli uliofunguliwa.

Hali ya mafuriko katika eneo hilo ambapo maji yamewafika kwenye miguu yao na waja mbalimbali wanaonekana kungangana kusaidia vitu katika manyatta iyo, na hali ya anga kuonyesha dalili ya mvua .

Mzee mmoja mwenye ndevu nyeupe amevalia kofia kichwani na ana kabuti nyeupe ameinama na kukishika sanduku hicho kidogo kilicho na karatasi nyingi na kupitishwa kamba nyeusi na kuna zingine za rangi kahawia ambazo zinaonekana kuwa maelezo ya dawa hizo.

Mandhari haya ni hospitalini ambapo tunaona upasuaji unaendelea na mashini mbalimbli kwenye chumba hicho ambapo tunawaona madaktari kadha wa akadha wenye barakoa usoni mwao na mmoja mwenye glovu mikononi mwake kumshona muuguaji huyo.

Mja huyo aliyelazwa kitandani na kuwekewa kifaa cha hewa kwenye mapua yake. Anashughulikiwa na nesi huyo aliyevalia glovu mikononi na kando yao, kuna mashini. Mandhari hayo yakiashiria kuwa ni hospitalini ambapo usalama wa afya unalindwa.

Mama huyo mwenye kofia amembeba mtoto huyo mdogo, ambaye anapewa dawa ya polio, na nesi uyo aliyeinama, mandhari haya yanaonyesha kuwa wamoh hospitalini kushugulikia maswala yao ya kiafya.

Chupa ndogo ndogo zenye glesi ambazo zimefunikwa juu na ndani kuna ishara ya kuwa kuna dawa kwa minajiri ya kukinga afya za watu na kuzuia magonjwa mbalimbali ili kuwezesha usalama wao.

Michoro ya macho kwenye cheti zilizobandikwa kwenye ukuta huo. Daktari aliyevalia miwani machoni na glovu mikononi anamhudumia mja huyo ambaye ameweka macho yake kwenye kifaa hicho ishara kuwa wapo hospitalini.

Chupa mbili zenye dawa zimeshikwa na mkono huo ulio na pete kidoleni na ishara ya sindano iliyoingishwa kwenye chupa moja kuashiria kutoa dawa mandari haya yakiashiria kuwa ni hospitalini na maswala ya afya yanashugulikiwa ipasavyo.

Daktari huyo mwenye kifaa ambacho amefunga kichwani, kinachotumika kumulika mama huyo, aliyeketi kwenye kiti. Akiegeza kichwa nyuma huku kinywa chake kikiwa wazi na kutazamwa na daktari huyo mwenye glovu mkononi, ishara kuwa anamhudumia.

Mwanamke mmoja, aliyeketi na kuvumba macho yake na mkono wake amevalia shanga mingi shingoni na mkononi ,na anadungwa shindano na daktari huyo aliyesimama na amevalia sare maaluma ya rangi ya njano mandari hayo yakidhihirisha usalama wa afya unashugulikiwa.

Chupa za glasi ndogo zenye chanjo ya yellow fever na sindano refu yenye maandishi ya kipimo na kando kuna barakoa ,maandhari haya yakionyesha kuwa ni hospitalini na maswala ya afya yanashughulikiwa ipasavyo.

Daktari mmoja mwenye barakoa kwenye uso wake, na glovu mkononi, anamhudumia mja huyo aliyelazwa kwenye kitanda hicho, huku akiwa amefungua kinywa chake, na daktari huyo amevaa kifaa machoni, ishara kuwa anatazama mdomo wake na kumhudumia.

Mandhari ya hospitalini, ambapo waja wamejaa na wengi wao wamevalia barakoa. Mama mmoja aliyeketi anadungwa sindano na daktari huyo aliyesimama. Ishara kuwa anapewa chanjo, ili kuweza kulinda usalama wa afya yake.

Maji mengi katika eneo hilo, ishara kuwa na mafuriko na msongo wa magari makubwa na madogo, na katikati Kuna gari yenye rangi ya kijani ambayo inaonekana kuzama katika maji hayo, na nyuma Kuna muonekano wa ghorofa

Mandhari haya ni ya hospitalnii ambapo tunawaona madaktari hao ambao wamejikinga kwelikweli na kuvaa glovu mikononi na barakoa kwenye nyuso zao na vifaa vingi ambavyo vinavyoashiria kuwa ni hospitali.

Sajeti tatu za dawa ya Sitroni zenye miligramu Mia mbili na hamsini na tembe sitini ndani na zingine zimo nje zenye rangi ya chungwa ishara kuwa tembe hizo ni za kuwafanya watu wawe na afya Bora.

Ishara ya mafuriko ambapo mtoto na mwanaume huyo, wanatembea katika maji hayo mekundu machafu ambayo yamewafika kwenye magoti yao. Mbele yao, kuna majumba mawili na mifugo na watu ambao wametapakaa.

Mama ambaye amembeba mtoto mchanga ambaye analia na, daktari huyo mwenye kabuti nyeupe ameinama ishara kuwa anamhudumia mtoto huyo mandhari haya yakiashiria kuwa wamo hospitalini.

Mporomoko wa jengo kubwa ambao umeathiri waja ambao wanaishi kwenye jengi hilo na kufunika watu na bidhaa zao na matofali hayo mengi, na waja wa Red Cross wenye sare maalum na kinga vichwani mwao wamewasili kusaidia waja ambao wamenusurika.

Nyumba iliyojengwa na mbao na paa lake ni la mabati, chini kuna chupa nyingi tofauti zilizofunikwa, ishara kuwa zina dawa ndani za kukinga magonjwa. Maandhari haya yakiashiria kuwa usalama wa afya upo.

Tanki tatu kubwa na nyeusi, zinazotumiwa kuhifadhi maji. Mcha aliyeshikilia chati hiyo yenye mandishi na mchoro na kuinua mkono mmoja juu, ishara kuwa anataka kuwe na maji katika eneo hilo, ili kuweze kuwa na usalama wa afya.

Chupa mbalimbali zenye upana na urefu tofauti, na vifuniko tofauti zilizopangwa na kuwekwa kwenye kabati hiyo. Mezani kuna ndoo tofauti pia zilizotiwa madawa tofauti, ndani. Na chini kuna michoro mbalimbali , mandthari haya yakionyesha kuwa kuna usalama wa afya.

Mwanamke mmoja, ambaye, ananawa mikono kwenye tanki hiyo nyeusi na mtoto mdogo ambaye amesimama kando yake. Kuna miti ambayo ina maua na vyumba vya mabati, kuashiria kibanda na kiti cha plastiki, na waja wengine kando. Mandhari haya yanaashiria, usalama wa afya.

Choo cha mawe kilicho jengwa na kina maandishi kwenye ukuta kuashiria ni choo cha wasichana na shule hiyo inaitwa shule ya pili ya Menengai na waja wawili wamesimama nje na kando kuna pahali pa kunawa mkono ili kuweza kuwakinga kutokana na magonjwa na kujali afya zao

Nyumba za mawe na mabati juu yake nyuma yao kuna maghorofa marefu wanawake wawili ambao wanatembea katika barabara hiyo na moja amebeba kipaza sauti na amekiweka mdomoni ishara kuwa anakitumia kutangaza ujumbe.

Chupa nyeupe iliyo funikwa na kusiliwa na ina mchoro wa mwili wa binadamu na viungo vyake na ina maandishi ya Herbal Clinic kunyesha kuwa ni dawa ya kienyeji na inasafisha mwili kushughulikia swala la kiafya.

Chumba cha msalani cha mawe kilichochengwa na kuna milango miwili na tenki nje ya kunawa mikono unapotoka msalani kuashiria usalama wa afya na ardhi iliyo nyuma yake na ina nyasi ya kijani .

Chumba kidogo chenye vifa vya hospitalini ishara kuwa mandhari hayo ni ya kituo cha kulinda afya za watu, kuna mwanaume mmoja mwenye kabuti jeupe na barakoa usoni na amevalia shati ya rangi ya samawati na yupo makini sana kwa kifaa hicho ambacho anaangalia.

Waja wawili ambao wameketi na wengine kusimama na wamevalia sare maalum, na tunamuona mtoto mdogo ambaye amesimama na anapewa chanjo na mama huyo mwenye kofia ya rangi ya samawati, na mama huyo ambaye yupo kando amembeba mtoto mdogo ishara ya kuwa watoto hao wanapewa chanjo.

Mwanaume mmoja aliyelala kitandani na bendeji mkononi na kichwani ishara kuwa ameumia na yuko katika maumivu. Kando yake kuna meza ndogo ambayo ina sahani na kikombe. Mandhari haya yana ishara kuwa yuko hospitalini.

Chupa hiyo nyeupe ya dawa ya Fairsole na box ya hiyo chupa iko kando na ina matumizi yake kwenye maandishi hayo ambayo ni ya kuongeza madini kwenye mwili na ina tembe Mia moja ishirini. Maandhari haya yakionyesha maswala ya afya yanashughulikiwa ipasavyo.

Nyumba ndogo ya mawe yenye mabati na milango midogo ya rangi ya samawati kuashiria kuwa ni msalani na shamba kubwa yenue miti mirefu na nyasi ya kijani na mawingu meupe angani.

Moto mkubwa ambao umewaka nyikani na kushika nyasi ilio kauka na unandelea kusambaa. Wazima moto hao wawili wamevaa sare maalum na vifaa vingine mgongoni na vingine mkononi ambavyo wanotumia kuzima moto huo ili usisambae.

Mandhari ya mafuriko katika eneo hilo, ambapo tunamwona mcha huyo mwenye pikipiki, ishara kuwa anaisukuma na maji yakiwa yamemfika kwenye magoti yake, na kipanda ambacho kina bidhaa mbalimbali na mcha huyo anakisukuma pia na gari inayokuja na magurudumu yake yamezama majini.

Chupa ndogo yenye mililita ishirini na yenye glesi, ambayo ni ya chanjo ya ugonjwa wa suruwa na kando kuna sindano refu ambayo itatumiwa kupewa chanjo hiyo, na mandhari haya, yanaonyesha usalama wa afya umelindwa.

Waja wenye mavazi meupe ambao wamejikinga sehemu zote za mwili

Chupa ndogo yenye kifuniko nyekundi iliyobeba sambuli ya mkojo na inapelekwa kwenye maabara kutazamwa na tembe tatu nyekundu zilizopangwa mbele ya chupa hiyo, maathari haya yanaashiria kuwa hospitalini ambapo maswala ya afya yanashughulikiwa ipasavyo.

Mandhari haya ni hospitalini, ambapo tunaona vifaa mbalimbali vya hospitali na madaktari ambao wamejikinga ipasavyo na glovu mikononi na barakoa kwenye nyuso zao, ishara kuwa wanafanya upasuaji kuashiria wanashughulikia masuala ya afya.

Mandhari haya ni ya darasani, kuna ubao mweusi ulioandikwa na chokaa nyeupe na mja mmoja amekaa mbele wa ubao huo na mwingine mwenye tabasamu usoni amesimama na ameshika kifaa mkononi kuonyesha kuwa anawaelimisha watu hao.

Mandhari haya yanaashiria kuwa hawa wawili wamo hospitalini ambapo mwanamke huyu mwenye tabasamu usoni na kinyango kwenye uso wake amebeba mtoto mchanga ambaye yaonekana amezaliwa.

Manthari haya ni ya hospitalini ambapo kuna mhudumu na mhudumiwa. Tunaona akidungwa sindano kwenye mono wake na nesi mwenye barakoa usoni, na kuna kisanduku kinacho ashiria kuwa kuna madawa.

Chupa ndogo za glasi zilizofunikwa na kifuniko cha rangi ya njano, na karatasi nyeupe zilizobandika kwenye chupa hizo, na zinamaandishi meusi na ishara kuwa ni za chanjo zenye dosi tano, kuashiria maswala ya afya yanashughulikiwa ipasafyo.

Mandhari ya shambani ambapo mahindi hiyo iliyochipuka na kuanza kumea, na mja mmoja aliyevalia kabuti na glovu mikononi ,na amejikinga . Na ana kifaa mgongoni, anachotumia kunyunyizia hiyo mahindi dawa, ili kuikinga kutokana na mgonjwa.

Mandhari haya ni ya hopitalini ambapo kuna waja tofauti waliolazwa kwenye machela na wana ishara ya kuwa wagonjwa na wameumia na wameekewa dripu ya dawa inayoingia kwenye mwili yao ishara kuwa afya yao inalindwa ipasavyo.

Wanawake wawili ambao wameketi, mmoja amevalia sare maalum kuonyesha kuwa anamhudumia mwanamke huyo mwenye kitambaa cheusi kichwani, kuna ubao ambao umebandikwa ratiba mbalimbali zenye rangi ya jano, mezani pia kuna vichupa vidogo, ambavyo vinaashiria kuwa na dawa, ishara kuwa wamo hospitalini.

Vifaa vya hospitali kwenye chumba hicho ampabo tunaona madaktari wawili wanamshughulikia mja huyo ambaye amelazwa kwenye kifaa hicho ishara kuwa wanaangalia meno yake ili waweze kumtibu.

Chupa nyeupe iliyo na karatasi imezungushwa na kuandikwa, ishara kuwa inatembeza maambukizi ya njia ya mkojo na nyuma yake kuna chupa zingine, moja ikiwa na rangi ya chungwa mandhari haya yanaoonyesha kuwa kuna usalama wa afya.

Sacheti ya tembe zenye miligramu mia tano na zina tembe hamsini ndani na tembe izo zilizo nje ni za rangi ya njano, mandhari haya yakiashiria ya kuwa kuna usalama wa afya kupitia tembe izo.

Moto mwekundu, uliowaka katika nyasi hio iliokauka na kusababisha mosi unaopaa ,na wazima moto wenye mavazi yao ya njano, wanauzima moto huo na vifaa ambavyo wamebeba mikononi na manthari haya yanaonyesha kuwa wako nyikani.

Mwanaume mmoja mwenye kabuti nyeupe na barakoa kwenye uso wake kwenye chumba hicho. Mezani, kuna chupa za dawa zilizo siliwa na karatasi hizo ambazo anafungua na kutengeneza na kuweka chupa za dawa ndani, akiweka kando.

Mandhari haya ni ya hospitalini, ambapo daktari huyo mwenye glovu mikononi, anamshughulikia mja huyo aliyejiwekeza kwenye kiti hicho, mdomo wake ukiwa wazi, ishara kuwa, anahudumiwa na daktari huyu, kushughulikia suala lake la afya.

Waja ambao wamepanga foleni, ishara kuwa wanapokea vifaa na wengine wako kando wameinama na mnamo mitungi ya rangi ya njano. Mbele yao, kuna gari lililoegeshwa na lina bidhaa mbalimbali juu yake.

Mandhari haya ni ya afya ambapo, mkono huo wenye glovu ya rangi ya samawati, imebeba sindano refu mkononi na kichupa kidogo cha glesi, ambao, una ishara ya chanjo ya kupewa watu.

Chupa yenye tembe ya rangi ya chungwa ndani na kifuniko cheupe na karatasi nyeusi iliyobandikwa na kunakiliwa matumizi ya dawa hiyo, inayosaidia mifupa, moyo na kukinga magonjwa na ina tembe thelathini ndani.

Mwanaume mmoja, ambaye ameketi chini na amevalia barakoa, anapewa chanjo na nesi huyo mwenye amesimama, ishara kuwa analinda afya za watu na kufanya mandhari hayo yawe ya hospitalini.

Mandhari haya yanaonyesha ishara ya kuwa hospitalini ambapo mama huyo amejifungua, na amebeba mtoto mchanga mkononi akiwa na tabasamu kwenye uso wake. Nyuma yao, kuna neti ya kujikinga ili wasiumwe na mbu ishara kuwa afya yao imeshughulikiwa ipasavyo.

Ishara ya mafuriko katika barabara hiyo ambapo magari tofauti yanapita kwenye maji hayo machafu na kando kuna ukuta mrefu wa mawe uliozingira na maua mafupi yaliyopandwa nje na watu waliowasha miavuli yao.

Manthari haya ni ya hospitalini. Mwanamke huyu mwenye tabasamu usoni amebeba mtoto mdogo anayedungwa sindano ishara ya kuwa anapewa chanjo na nesi mwenye kinyago usoni na glovu mkononi.